Hii ni kiwanda ya stima, kuna watu wawili ambao wanaonekana wakitembea hapa mbele, mmoja anaongea kwenye simu yake, mmoja amevalia kofia nyeupe kichwani, angani hakuna mawingu.

Hiki ni kiwanda cha stima. Moshi unaonekana ukitoka kwenye kiwanda hicho. Kwa umbali, kuna milima ambayo inaonekana. Hali ya anga ni tulivu ingawa kuna mawingu meupe machache.

Huyu ni twiga. Twiga huyu amesimama huku akionekana kuwa kuna kitu ambacho anaangalia. Nyuma yake kuna miti ambavyo vimemea, na mbele yake kuna mimea ambayo inaonekana vikiwa vimekauka.

Kuna ndege wawili ambao wamesimama hapa mbele. Ndege hao wana rangi nyeupe na nyeusi. Miguu zao ina rangi ya manjano. Wamesimama juu ya mawe. Nyuma yao kuna mimea ambazo zimemea.

Hapa mbele kuna pundamilia wawili mmoja anakula nyasi na mwingine amesimama. Uwanja ambao wamesimamia ni mkubwa sana na nyasi si za kijani kibichi. Kwa umbali kuna majengo marefu ya mji wa Nairobi unaonekana.

Kuna mwanadada mmoja ambaye anachota maji kwenye mfereji. Mfereji huo una bomba ambayo ina rangi ya kijani. Anachota maji kwa kutumia ndoo na kuna mitungi miwili yenye rangi ya manjano kando yake. Kwa umbali kidogo, kuna maji machafu.

Kuna ndege wanne ambao wamesimama kando ya maji. Kuna bwawa kubwa ambalo linaonekana. Kuna mimea ambayo imemea katikati ya maji hayo. Kando kidogo kuna nyasi ambazo zinaonekana zikiwa zimemea.

Huyu ni chui dume. Amesimama akiwa ameangalia upande mwingine. Amezuiliwa kwa kutumia ua wa waya. Mbele yake, kuna miti ambazo zimemea. Kwa umbali, kuna sehemu ambayo imejengwa kwa kutumia mawe.

Mahali hapa pana takataka mengi. Mbele ya takataka hiyo kuna wanafunzi wawili ambao wamevalia sare ya shule yenye rangi ya hudhurungi. Kuna mwanadada mmoja ambaye amevalia shati ya manjano amesimama huku akiwaangalia na kuna watu ambao wamesimama juu ya takataka.

Mahali hapa ni pachafu. Kuna takataka ambazo zimetapakaa kila mahali. Kuna mtu mmoja ambaye amelala chini kwenye takataka kwa umbali kuna vitongoji duni ambavyo vinaonekana.

Huu ni mji mkuu wa nairobi, hii ni kwa sababu majengo yake ni marefu, jengo la KICC linaonekana pia jengo la bunge linaonekana. Hali ya anga inaonekana kuwa kutanyesha kwa sababu kuna mawingu.

Kuna mwanadada mmoja ambaye anatembea. Amevalia rinda na amejifunika kwa kutumia leso nyeupe. Nyuma yake, kuna takataka ambazo zimetapakaa kila mahali. Nyuma ya hizo takataka, kuna kitongoji duni ambayo imejengwa kwa kutumia mabati nzee.

Hapa mbele kuna kidimbwi kidogo cha maji ,maji yenyewe yanaonekana kuwa ni machafu. Mbele ya bwawa hilo kuna nyasi ambazo zimemea nyuma ya bwawa ,kuna mti mmoja na uwanja mkubwa.

Hii ni mbuga ya wanyama. Kuna ndovu ambao wanaonekana wakitembea tembea. Ndovu hao wana rangi nyeusi. Kuna gari ambayo inatumika kusafirisha watalii inaonekana pia. Kando ya ndovu hao kuna maji ambayo yanaonekana na kuna wanyama wengine ambao wako kwa umbali.

Uwanja huu ni mkubwa. Una aina mbalimbali za mimea. Kuna miti na kuna nyasi. Mimea hayo yana rangi ya kijani. Angani, kuna mawingu mengi meupe. Hali ya anga imeonekana kuwa tulivu na jua linawaka.

Hapa mbele, kuna wanaume wawili ambao wamevalia barakoa wanapanda miti. Kwa umbali, kuna watu wengi ambao pia wanapanda miti. Kuna afisa mmoja ambaye amevalia nguo ambayo ina rangi ya kijani.

Mazingira haya ni machafu. Hapa katikati kuna maji ambayo yana takataka. Kuna watu ambao wameketi nyuma ya maji hayo na kuna mtu ambaye anatembea. Kwa umbali kuna majengo.

Hiki kitongoji duni kuna mwanamume mmoja ambaye ameketi kwenye meza katikati kuna maji machafu ambayo yanapita. Na kwa umbali vyumba ambavyo vimejengwa vibaya vinaonekana. Kuna moja ambayo imejengwa kwa kutumia mabati.

Hapa mbele, kuna mtu wa kiume ambaye anatembea. Nyuma yake kuna maji machafu ya taka ambaye yanatiririka. Kwa umbali kidogo, kuna vitongoji duni ambavyo vimejengwa. Kuna watu pia ambao wanaonekana wakitembea kwa umbali kidogo.

Hiki ni kitongoji duni. Kuna maji machafu ambayo ina rangi nyeusi inapita katikati ya kitongoji hicho. Vyumba vimejengwa vikiwa vimekaribiana sana. Sehemu hii ina uchafu mwingi.

Hapa mbele kuna bwawa la maji, maji yenyewe yanaonekana kuwa machafu. Nyuma ya bwawa hili kuna Kuna miti ambazo zimemea hapo pia.

Huu ni mlima wa Ngong Hills. Kuna watu watatu ambao wanatembea, wawili ni wa kiume na mmoja ni wa kike. Mmoja wa kiume amevalia kofia nyeusi, yule wa kike amevalia kofia nyekundu, wale wa kiume wamevalia shati za buluu.

Huyu ni ndege. Ndege huyu ana mdomo mrefu ambao una rangi wa manjano. Ndege huyo ana rangi nyeupe na ana macho madogo. Amesimama na kunaonekana kukiwa na baridi kulingana na vile ndege alivyojikunja.

Hapa mbele kuna kijito kimoja ambacho kina maji machafu. Kuna mtu ambaye amesimama katikati ya maji hayo. Kando ya mto huo kuna watu ambao wanaonekana wakiokota takataka kwenye mto huo. Nyuma ya mto huo, kuna takataka na kitongoji duni ambacho kimejengwa kwa kutumia mabati ambayo yamezeeka.

Huyu ni nyati. Nyati huyo amezuiliwa na au wa stima. Ana pembe mbili na ana rangi nyeusi. Nyuma yake, kuna miti na Kuna mimea ambazo zimemea. Nyati hiyo amesimama kwenye mchanga.

Huyu ni twiga, ametoa ulimi yake nje kuashiria kuwa anajaribu kulamba kitu kilichoko upande mwingine. Nyuma yake kuna twiga mwingine ambaye anatembea. Kuna miti ambayo yamemea lakini hayajakaribiana.

Hapa mbele kuna sanamu mbili ambao zimechongwa, moja ni ya kike na ingine ni ya kiume, nyuma yao kuna watu ambao wameketi kwenye kiti. Kuna uwanja kubwa ambao una miti.

Hii ni mbuga ya wanyama. Kuna simba ambaye anatembea mbele ya gari moja la watalii. Watalii wako kwenye gari hilo. Kando yake kuna gari lingine ndogo ambao unaelekea upande mwingine.

Huyu ni kifaru. Ana rangi ya hudhurungi. Amesimama juu ya mchanga. Amezuiliwa na ua wa waya. Kifaru huyu ameinamisha kichwa chake na anakula nyasi. Kwa umbali, kuna nyasi ambazo zimemea na kuna mti ambao umekauka.

Hiki ni kitongoji duni. Vyumba hivi vimejengwa kwa kutumia mabati ambayo yamezeeka. Kuna kijito ambacho kinapita katikati ya kitongoji hicho. Hapa mbele kuna miti ambavyo vimemea.

Hii ni kitongoji duni. Kuna watu ambao wanajaribu kufanya usafi. Kuna maji taka ambvayo yanapita humu. Kwa mbali kuna majengo ambayo yanaonekana. Watu hao wamevalia sare za kazi.

Huyu ni ndovu. Ana rangi ya hudhurungi. Kando yake kuna miti na nyuma yake kuna watu ambao wamesimama huku akitazama ndovu huyo. Ndovu amesimama kwenye uwanja ambao una mchanga.

Hili ni kitongoji duni, kuna jumba moja ambalo linaonekana likiwa limejengwa kwa kutumia mabati ambavyo vimezeeka kwa sababu vina kutu. Kuna watoto ambao wanatembea hapa mbele, na kuna watu ambao wameketi nje ya duka na wengine wamesimama.

Kuna mwanadada mmoja ambaye ameketi mbele ya vyombo vya kupika. Kuna sufuria tatu na kuna kuku ambaye ameingia kwenye sufuria moja. Kwa umbali kidogo kuna daraja, na chini ya daraja hilo kuna maji machafu ambayo yamesimama.

Kuna watu ambao wamevalia nguo za kitamanduni wanatumbuiza watu. Watu wameketi kwenye viti ambavyo vina rangi ya kijani. Kuna viti vingi ambavyo havina watu. Sakafu ina vigae ya rangi ya hudhurungi.

Huu ni mji mkuu wa Nairobi, kuna magari za kusafirisha abiria ambazo zimepangwa kando ya barabara. Nyuma yake kuna jengo moja ambalo linajulikana kama archives. Kuna watu ambao wanatembea tembea wakiwa katika shughuli zao za siku.

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria. Kuna mabasi ambayo yamepangwa humu. Mabasi hayo yana rangi manjano na sehemu nyingine ina rangi ya buluu. Kuna wahudumu wa magari ambao wamesimama nje ya mabasi hayo na kuna watu ambao wanatembea tembea.

Hii ni barabara kuu. Kuna aina mbalimbali za magari ambazo zinaonekana kwenye barabara. Kuna lori, basi na magari madogo ya kibinafsi. Katikati kuna nyasi ambazo zimemea na kuna ng'ombe ambao wanaonekana. Kwa umbali kuna majengo ya ghorofa.

Huu ni sehemu katika mji mkuu wa nairobi. Kuna askari wawili ambao wamesimama. Kuna aina mbalimbali za magari, kuna magari madogo na kuna basi moja ambalo linatumika katika usafirishaji wa abiria na kuna watu ambao wameketi kwenye viti kwa umbali.

Hili ni gari ya City Hoppa linatumika kwa kusafirisha abiria. Kwenye dirisha kuna nambari ambayo imeandikwa arobaini na sita. Kando yake kidogo kuna jumba moja ambayo imepakwa rangi nyeupe.

Hili ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Hapa mbele kuna basi moja ya rangi ya bluu ambayo ni ya kampuni ya metro trans. Kuna watu ambao wanatembea tembea na kuna wahudumu ambao wameshikilia vibao ambavyo vinaonyesha mahali ambapo gari hizo zinaelekea.

Hili ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Kuna gari moja ambayo ni ya kuenda sehemu za pwani. Kuna duka ambayo iko nyuma yake na kuna watu amabao wanatembea tembea kwenye barabara. kuna duka moja ambayo imeandikwa kwa jina PowerTool.

Huu ni mji mkuu wa Nairobi. Kwenye barabara kuna aina mingi za magari. Kuna mabasi mawili ambayo yako humu mbele. Kuna watu ambao wanatembea tembea wakiwa katika shughuli zao za siku. Pia kuna askari watatu ambao wamesimama kando ya barabara.

Hiki ni kituo cha magari za kusafirisha abiria, kuna basi moja ambayo inaonekana ni ya kampuni ya embasava sacco, kuna watu ambao wamesimama na kuna wengine wameketi. Kuna pia wahudhumu wa magari

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria ambao wanaelekea sehemu za Kawangware. Kuna mhudumu mmoja ambaye ameshikilia kibao ambacho kinaonyesha bei. Mbele yake, kuna mhudumu mwingine ambaye anajaribu kushawishi abiria kupanda gari hilo.

Hapa mbele kuna watu wawili ambao wanatembea. Mmoja wa kiume amevalia kofia ambayo ina rangi ya bluu na mwingine ni wa kike na amenyoa nywele zake. Kando yao kidogo kuna basi moja ambayo imeandikwa Team petition prominent .

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria. Magari ambayo yanaonekana ni ya Kukena Sacco. Yanabeba abiria ambao wanasafiri kuelekea mji mkuu wa Nakuru. Kuna wahudumu ambao wamesimama nje ya magari hayo na kuna watu ambao wanatembea tembea.

Hili ni basi la kusafirisha abiria, ni ya kampuni ya metro trans. Ina rangi tofauti, kuna rangi ya bluu, rangi ya manjano na rangi ya kijivu. Kuna kondakta ambaye amesimama kwenye mlango wa gari hilo.

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria. Kuna basi mawili ambayo ni ya kampuni ya Metro Trans. Kuna kibao ambacho kinaonyesha mahali ambapo hizo magari zinapeleka abiria. Kuna wahudumu wa gari ambao wamesimama mbele ya basi moja na kuna watu ambao wanaonekana wakitembea tembea.

Hili ni basi la kubeba abiria. Inabeba abiria ambao wanaelekea sehemu za Thika Road, ni ya kampuni ya Runka SACCO. Kuna mwanaume mmoja ambaye anabeba mzigo ambao ameekelea kwenye bega na kuna kina dada ambao wamesimama hapa mbele wakijadiliana.

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria. Gari ambalo linaonekana hapa mbele ni ya Embassava Sacco. Mbele ya gari hilo kuna mhudumu mmoja ambaye amevalia shati nyeupe ameketi. Kuna watu ambao wanaonekana wakitembea tembea kwa umbali.

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria. Gari iliyo hapa mbele imeandikwa Catalans. Imepakwa rangi ya manjano. Kuna watu ambao wanatembea tembea nje ya gari hilo. Wahudumu pia wamesimama nje ya gari hilo.

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria. Hapa mbele kuna basi moja ya kampuni ya KBS, linabeba abiria ambao wanaelekea sehemu za pipeline. Kuna mwanadada mmoja ambaye anatembea. Amevalia suruali nyeusi na shati yenye rangi ya buluu.

Hii ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Kuna mabasi ambazo zimepangwa. Kuna watu ambao wanatembeatembea. Wahudumu wa gari pia wamesimama nje ya magari hizo, na kuna pikipiki moja ambayo imeegeshwa kando ya magari hayo.

Hii ni barabara kuu, barabara io haina magari mengi. Hapa mbele kuna gari moja ndogo ya kupepa abiria, nyuma yake kuna basi kuna mtu ambaye anazunguma troli kuna watu ambao wanatembea tembea kwenye barabara. Kando ya barabara hilo kuna miti.

Hii ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Kuna basi matatu ambayo yanaonekana. Kuna wahudumu wa gari na kuna abiria ambao wanajaribu kuabiri gari hizo. Gari moja ni ya kampuni ya Citi Hoppa na kuna mwanamume mmoja ambaye amevalia shati ya bluu.

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria kuna kondakta wawili ambao wamevalia sare, wamesimama kando ya gari hilo. Gari limepakwa rangi ya bluu kwa umbali kuna gorofa na kuna watu ambao wanaonekana wakitembea tembea.

Hili ni barabara kuu, kuna aina mbalimbali za magari ambazo zinapita humo. Kuna mabasi yaliyo na rangi tofauti, kuna lori na kuna magari madogo. Kwa umbali kuna majengo ya ghorofa ambayo yanaonekana. Majengo hayo yamejengwa kwa kutumia matofali kwenye paa.

Mahali hapa pana julikana kama Pipeline Railway Station. Iko katika mji mkuu wa Nairobi. Kwenye barabara, kuna aina mbalimbali za magari ambazo zinaonekana. Kuna mabasi, lori na magari madogo. Kando ya barabara, kuna miti ambazo zinaonekana.

Hili ni barabara kuu. Barabara hili halina magari mengi. Kwa upande mmoja kuna lori na magari mengine madogo. Kwa upande mwingine kuna gari la kusafirisha abiria na magari mengine madogo mbele yake.

Hii ni barabara kuu. Magari siyo mengi. Kuna magari machache madogo ambayo yanaonekana. Hapa mbele kuna mhudumu mmoja wa bodaboda ambaye anaendesha pikipiki yake. Kuna watu ambao wanatembea tembea kando ya barabara hili.

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria. Magari mawili ambayo yanaonekana hapa mbele ni ya kampuni ya Maua Shark Company Limited. Kuna watu ambao wanatembea tembea mbele ya magari hayo. Nyuma ya magari hayo, kuna maduka.

Hii ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Kuna basi moja ambayo ina rangi ya kijani imeandikwa Runa Sacco. Kuna magari mengine madogo. Kuna mwendeshaji mmoja wa mkokoteni na kuna waendeshaji wa pikipiki ambao wanaonekana.

Hiki ni kituo cha magari ya kubeba abiria. Gari ambayo iko huku mbele, ni ya citi hoppa. Ina rangi ya kijani. Inabeba abiria ambao wanaelekea sehemu za Ngong road. Kuna wahudumu ambao wameshikilia kibao. Bei ya gari hii, ni sitini. Kuna watu ambao wanatembeatembea.

Hii ni sehemu katika mji mkuu wa Nairobi mahali ambapo panaonekana panaitwa achirves. Kuna basi moja ambayo imeandikwa 105 Shuttle nambari yake ya usajili ni KBU 465X. Kuna watu ambao wanatembea tembea kando ya gari hilo.

Hii ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Gari ambayo inaonekana huku mbele ni ya kampuni ya Kukena Sacco. Kuna magari mengine ambayo yamepangwa kwa umbali. Kuna abiria na wahudumu ambao wanaonekana wakiwa huku karibu na magari hayo.

Hili ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Kuna basi moja ya Metro Trans. Kuna wahudumu ambao wako nje ya gari hilo. Kuna mhudumu mmoja ambaye ameshikilia kibao ambacho kimeandikwa Ruiru-Juja. Kuna wahudumu wa mkokoteni pia ambao wako kando ya gari hilo. Wawili hao wameketi kwenye mikokoteni zao.

Hii ni barabara kuu. Kwenye upande moja wa barabara, kuna lori na mabasi. Kuna gari moja ndogo. Upande mwingine kuna magari ambayo yanaonekana kwa umbali na watu ambao wanatembea kando ya barabara.

Hii ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Kuna basi tatu, ambazo ziko humu. Kuna watu ambao wanatembea tembea wakiwa katika shuguli zao. Kuna wahudumu wa pikipiki pia ambao wako humu. Kuna muhudumu mmoja ambaye amebeba abiria. Kando ya basi moja, kuna muhudumu ambaye anaendesha mkokoteni.

Hii ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Kuna basi moja na gari moja ndogo. Basi limepakwa rangi nyekundu. Kuna kondakta mmoja ambaye amesimama mbele ya basi amevalia sare za kondakta, na kuna mhudumu wa pikipiki ambaye ameketi kwenye pikipiki lake.

Hili ni kituo cha mabasi, kuna basi moja ambayo iko humu mbele. Ina rangi ya manjano na kijani imebandikwa kibao ambacho .Kinaonyesha mahali ambapo watu wanasafirishwa. Kuna watu ambao wamesimama nje. Kuna mhudumu mmoja ambaye anajaribu kufungua mlango.

Hii ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Kuna mabasi mawili ambayo yanaonekana kwa umbali. Hapa mbele kuna kibao cha gari ya Supermetro, inaonyesha sehemu ambayo gari hilo linasafiri.

Hili ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Sehemu hii ni ya magari ambazo zinaenda upande wa Narok , Bomet , kaplong na litein . Kuna abiria ambao wameabiri gari na kuna mama ambaye amevalia kofia na amesimama nje ya lango la mbele la gari.

Hili ni basi la kusafirisha abiria. Lina rangi nyeupe. Imeandikwa Sunbird . Kuna muhudumu mmoja ambaye amesimama nje ya gari hili na kuna mzee mmoja ambaye ameshikilia bakora amesimama kando yake. Chini, kuna gunia ambayo ina mzigo. Kuna majengo ambayo yanaonekana kwa umbali.

Hii ni kituo cha magari. Ni ya gari ya Crossroad ambayo inasafirisha abiria ambao wanaenda Nakuru. Imeandikwa Nakuru Direct Shuttle. Imeegeshwa nje ya duka ambayo imeandikwa Aromatica. Kuna watu ambao wamesimama kando ya gari hili na kuna wengine ambao ni abiria wako ndani.

Hapa mbele kuna mabomba za maji ambazo zimepangwa zimewekwa kwenye mchanga ambao ina rangi nyeupe. Kwa umbali kidogo, kuna majengo ambayo yamepakwa rangi. Pia kuna magari ambazo zinaonekana zikiwa zinaendeshwa.

Huu ni mfereji wa maji, umetengenezwa kwa kutumia chuma. Kuna bomba ambayo ina rangi ya kijivu inapita kwenye ukuta. Ukuta huu umejengwa kwa kutumia mawe na umepakwa rangi nyeupe.

Kuna mabomba mengi ambayo ina rangi nyeusi imepangwa hapa mbele. Inaonekana kuwa imesalia huku kwa muda mrefu kwa sababu kuna uchafu juu ya hizo bomba. Nyuma yake kuna miti. Hali ya anga ni tulivu na jua inawaka.

Kuna mabomba mengi ya maji ambayo yamepangwa humu. Mabomba hayo yana rangi nyeusi. Katikati yake kuna kichaka na nyuma ya kichaka hicho kuna gari ndogo nyeupe. Kwa umbali, kuna majengo mengi ya ghorofa na pia kuna msitu mdogo ambao uko kando ya vyumba hivyo.

Kuna mtaro ambao umechimbwa hapa katikati kwa umbali kuna gari ambalo linachimba huo unaonekana. Kando ya gari hilo kuna chumba kimoja ambacho kimejengwa kwa kutumia mabati.

Hapa mbele kuna mchanga ambayo inaonyesha kuwa kulikuwa na gari ambayo ilipita hapa. Hii ni kwa sababu gurudumu la gari limejichora kwenye mchanga hiyo. Kuna bomba la maji ambayo ina rangi ya kijani ambayo inaingia kwenye mchanga hiyo.

Huu ni mfereji wa maji, mfereji huo umefunguliwa na maji yanaonekana yakitiririka mfereji huo umejengwa kwa kutumia chuma. Mahali ambapo huo mfereji umewekelewa unaonekana kuwa na kutu.

Kuna mama moja mzee ambaye amelala amejifunika kwa kutumia blanketi. Kuna mwingine kando yake ambaye ameketi. Kuna maafisa ambao wamesimama huku wakiwaangilia. Maafisa hawa wamevalia barakoa wa rangi ya bluu.